Mashine ya kisasa inayotumia teknolojia kubwa kwa ajili ya kusaidia shughuli mbalimbali za huduma za kifedha kama vile, kutoa au kuangalia salio la pesa.

Taasisi kubwa kama vile benki, inayojishughulisha na huduma mbalimbali za kifedha, kama vile kukopa, kutoa, kuhamisha pesa pamoja na kuangalia salio.

Eneo kubwa la taasisi kama vile benki, linalojishughulisha na kutoa huduma mbalimbali za kifedha kwa wateja wao ikiwemo; mikopo, kuhamisha pesa pamoja na kuangalia salio.

Eneo kubwa zuri la biashara ndani ya nyumba ya kifahari, ina mkusanyiko wa bidhaa za aina mbalimbali na huduma nyingi, ikiwemo; vyakula, vinywaji na burudani.

Eneo kubwa zuri la kisasa ndani ya nyumba ya starehe, linatumika kwa ajili ya biasha ya uuzaji wa bidhaa mbalimbali ikiwemo vinywaji, chakula, au burudani.

Eneo kubwa zuri la kisasa linalotumika kwa ajili ya biashara ya uuzaji wa bidhaa au kutoa huduma kama vinywaji, chakula, pamoja na burudani.

Eneo kubwa zuri la kisasa ndani ya nyumba ya kifahari, linatumika na watu wa aina mbalimbali kupata huduma, ikiwemo kinywaji, chakula pamoja na burudani.

Eneo kubwa zuri la kisasa, lipo ndani ya nyumba ya starehe, linatumika na watu kwa ajili ya kupata huduma mbalimbali, kama vile; burudani, vinywaji na vyakula.

Muhudumu yupo ndani ya eneo kubwa zuri la kisasa kwa ajili ya matumizi ya kibiashara linalojihusisha na kutoa huduma mbalimbali kama vile; burudani, vinywaji na chakula.

Eneo kubwa zuri la kisasa ndani ya nyumba ya kifahari linajishughulisha na kutoa huduma mbalimbali ikiwemo vinywaji na burudani kwa kulipia.

Eneo kubwa zuri la kisasa, linalotumika kwa ajili ya shughuli za kibiashara, kuuza vyombo mbalimbali vya moto vya usafirishaji, ikiwemo magari madogo.

Kituo kikubwa cha biashara kwenye eneo la waazi lina mkusanyiko wa vyombo vya moto vya usafiri, vya aina mbalimbali vilivyo tengenezwa na makampuni tofauti kama vile magari madogo.

Magari ya aina mbalimbali yanayotumika kwa shughuli za usafirishaji yamepangwa kwenye eneo la biashara kwa muonekano mzuri ili kuweza kuvutia wateja wanunue.

Eneo kubwa zuri la wazi la kibiashara, lina mkusanyiko wa vyombo vya moto vya aina mbalimbali kama vile magari madogo, yanayotumika kwaajili ya shughuli za usafirishaji.

Eneo kubwa zuri la biashara lina mkusanyiko wa vyombo vya moto aina mbalimbali kama vile magari madogo ya usafiri kwa ajili ya kuvutia wateja waje kununua.

Vyombo vya moto kama vile magari madogo yanayotumika kwa ajili ya shughuli mbalimbali za usafiri, eneo moja hadi jingine. Yamepangwa kwa muonekano mzuri katika sehemu ya biashara.

Eneo kubwa la kibiashara linalojishughulisha na uuzaji wa vyombo vya moto aina mbalimbali, kama vile magari madogo ya mfumo wa kisasa kwa ajili ya kuvutia wateja wanunue.

Eneo kubwa zuri la wazi kwa ajili ya matumizi ya kibiashara linamkusanyiko wa vyombo vya moto vya aina mbalimbali kama vile magari madogo.

Duka dogo ndani ya eneo kubwa linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa mbalimbali ya maziwa ya ng'ombe wa kisasa pamoja na wakienyeji kama vile mtindi.

Sehemu ndogo ya biashara, inayotumia majokofu ya umeme, kutengeneza ubaridi mwingi na kusaidia uhifadhi au utunzaji na uuzaji wa bidhaa mbalimbali za maziwa ya ng’ombe.

Kituo kidogo cha biashara kinachojikita na uuzaji wa bidhaa mbalimbali ya maziwa ya ng'ombe wa kisasa pamoja na kienyeji kwa jumla na reja reja.

Duka la kibiashara lililoko mtaani, linajihusisha na uuzaji wa bidhaa mbalimbali ya maziwa ya ng'ombe wa kisasa pamoja na kienyeji, ikiwemo mtindi.

Kituo kidogo cha biashara kinachotumika na wateja kwa ajili ya kujihudumia au kujipimia kiasi husika cha maziwa ya ng'ombe wa kisasa au kienyeji kulingana na uhitaji wake.

Duka dogo linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa mbalimbali ya maziwa ya ng'ombe wa kisasa pamoja na kienyeji kulingana na kiasi husika anachohitaji mteja .

Duka kubwa linalojishughulisha na uuzaji na utunzaji wa bidhaa mbalimbali ya maziwa ya ng'ombe wa kisasa pamoja na kienyeji, ikiwemo: mtindi, mgando; yaliyochemshwa au mabichi.

Kituo kidogo cha biashara kinachotumia jokufu la umeme kwa kutengeneza ubaridi wa wastani kwa ajili ya uhifadhi na uuzaji wa bidhaa mbalimbali ya maziwa ya ng'ombe.

Kituo kidogo cha biashara kinachojihusisha na uuzaji wa bidhaa mbalimbali ya maziwa ya ng'ombe kama vile mgando, mtindi, yaliyochemshwa au mabichi.

Kituo kidogo cha biashara kinachotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa mbalimbali ya maziwa ya ng'ombe wa kisasa, pamoja na kienyeji, ikiwemo mtindi, mgando, mabichi au yaliyochemshwa.

Jokofu la umeme linalotengeneza ubaridi mwingi kwa ajili ya biashara ya uuzaji wa bidhaa mbalimbali ya maziwa ya ng'ombe wa kisasa pamoja na kienyeji, ikiwemo; mtindi au mgando.

Kituo kidogo cha biashara kinachojihusisha na uuzaji wa bidhaa mbalimbali ya maziwa ya ng'ombe wa kisasa, pamoja na kienyeji ikiwemo mtindi, mgando, mabichi au yaliyochemshwa.

Wateja wapo kwenye duka kubwa linalojikita na uuzaji wa bidhaa mbalimbali ikiwemo maziwa ya ngo'mbe wa kisasa na kienyeji kama vile; mtindi, mgando na kadhalika.

Duka kubwa la kibiashara linajihusisha na uuzaji wa bidhaa mbalimbali ya maziwa ya ng'ombe kwa wateja wao kama vile; ya mgando, mtindi, yaliyochemshwa au mabichi.

Eneo kubwa la biashara, linatumia jokofu la umeme kwa ajili ya kutengeneza ubaridi wa kiasi, inayosaidia uhifadhi, utunzaji na uuzaji wa bidhaa aina tofauti ya maziwa ya ng'ombe.

Duka dogo linalotumia mfumo wa jokofu la umeme kwa ajili ya uhifadhi na uuzaji wa bidhaa mbalimbali ya maziwa ya ng'ombe wa kisasa pamoja na kienyeji.

Duka kubwa la kibiashara linalojikita na kuuza bidhaa za aina mbalimbali, ikiwemo maziwa ya ng’ombe wa kisasa pamoja na wa kienyeji kama vile mtindi, mgando na kadhalika.

Wateja wapo kwenye kituo kidogo cha biashara kinachojihusisha na kutoa huduma mbalimbali za chakula ikiwemo maziwa mtindi, mgando, yaliyochemshwa au mabichi.

Mteja amesimama nje ya kituo kidogo cha biashara, kinachojihusisha na uuzaji na uhifadhi wa bidhaa mbalimbali ya maziwa ya ng'ombe wa kisasa na kienyeji kwa kutumia jokofu.

Kituo kidogo cha biashara kinachotumika na wateja kwa teknolojia ya kisasa kujihudumia na kupata bidhaa mbalimbali ya maziwa ya ng'ombe, kama vile; mtindi au mgando.

Mteja amesimama nje ya kituo kidogo cha biashara akijihudumia bidhaa mbalimbali ya maziwa ya ngo'mbe wa kisasa au kienyeji kulingana na kiasi anachohitaji.

Kituo kidogo cha biashara kinamkusanyiko wa bidhaa mbalimbali ya maziwa ya ng'ombe ndani yake kama vile mtindi, mgando, yaliyochemshwa au mabichi.

Jokofu kubwa la umeme lipo kwenye kituo kidogo cha biashara kinachojihusisha na utunzaji na uhifadhi wa bidhaa mbalimbali ya maziwa ya ng'ombe wa kisasa pamoja na kienyeji.

Kituo kidogo cha biashara kinachotumia majokofu ya umeme kwa ajili ya shughuli ya uuzaji na uhifadhi wa bidhaa mbalimbali ya maziwa ya ng'ombe wa kisasa pamoja na kienyeji.

Kituo kidogo cha biashara, kinajihusisha na uuzaji wa bidhaa mbalimbali ya maziwa ya ng'ombe wa kisasa pamoja na kienyeji kulingana na kiasi anachohitaji mteja.

Kituo kidogo cha biashara linacholenga kuuza bidhaa mbalimbali ya maziwa ya ng'ombe kama vile mgando, mtindi, mabichi na yaliyochemshwa kwa kutumia jokofu la umeme.

Kituo kidogo cha biashara, kinajikita na uuzaji wa bidhaa ya maziwa ya ng'ombe wa kisasa pamoja na kienyeji, kulingana na kiasi husika anachohitaji mteja.

Kituo kidogo cha biashara kinatumia jokofu la umeme linalotengeneza ubaridi mwingi ili kusaidia uhifadhi na uuzaji wa bidhaa mbalimbali ya maziwa ya ng'ombe kwa urahisi.

Kituo kidogo cha biashara kinachotumia jokofu la umeme, kwa ajili ya uhifadhi na uuzaji wa bidhaa mbalimbali ya maziwa ya ng'ombe, kulingana na kiasi anachohitaji mteja.

Kituo kidogo cha biashara kinachotumika na wateja kwa ajili ya kujihudumia na kupata bidhaa mbalimbali ya maziwa ya ng'ombe wa kisasa pamoja na kienyeji kama vile mtindi.

Kituo kidogo cha biashara kinachojihusisha na uuzaji wa bidhaa mbalimbali ya maziwa ya ng’ombe, kwa kutumia majokofu ya umeme yanayotengeneza ubaridi mwingi.

Mteja anajihudumia bidhaa mbalimbali ya maziwa ya ng'ombe kama vile mgando, mtindi, na mabichi yanayo patikana kwenye kituo kidogo cha kibiashara.

Duka kubwa lililopo mtaani, linajishughulisha na uhifadhi na uuzaji wa bidhaa mbalimbali ya maziwa ya ng'ombe kama vile mgando, mtindi, mabichi au yaliyo chemshwa.

Duka dogo la kibiashara linalotumia majokofu kwa ajili ya utunzaji na uhifadhi na uuzaji wa bidhaa mbalimbali ya maziwa ya ng'ombe kama vile mgando.

Kituo kidogo cha biashara, kilichopo mtaani, kinajihusisha na uuzaji wa bidhaa mbalimbali ya maziwa ya ng'ombe wa kisasa na kienyeji, kama vile mtindi na mgando.

Kituo kidogo cha biashara kinachojihusisha na uuzaji wa bidhaa mbalimbali ya maziwa ya ng'ombe wa kisasa pamoja na kienyeji ikiwemo; mtindi, mgando na kadhalika.

Eneo kubwa la kibiashara lina mjumuiko wa bidhaa mbalimbali ya maziwa ya ng'ombe wa kisasa pamoja na kienyeji kama vile mtindi, mgando, mabichi na yaliyochemshwa.

Eneo kubwa la kibiashara limejikita na uuzaji wa bidhaa mbalimbali ya maziwa ya ng'ombe wa kisasa pamoja na kienyeji, kulingana na kiasi husika anachohitaji mteja.

Kituo kidogo cha kibiashara kinachojihusisha na uuzaji wa bidhaa mbalimbali ya maziwa ya ng'ombe, kama vile mtindi, mgando, yaliyochemshwa, pamoja na mabichi.

Kituo kidogo cha biashara kinatumia majokofu kwa ajili ya uhifadhi, utunzaji na uuzaji wa bidhaa mbalimbali ya maziwa ya ng'ombe, kama vile; mtindi na mgando.

Mteja yupo kwenye kituo kidogo cha biashara, kinachotumia majokofu ya umeme kwa ajili ya uhifadhi na uuzaji wa bidhaa mbalimbali ya maziwa ya ng'ombe wa kisasa na kienyeji.

Duka kubwa la kibiashara kwa ajili ya matumizi mbalimbali ikiwemo uuzaji na utunzaji wa bidhaa aina tofauti ya maziwa ya ng'ombe wa kisasa pamoja na kienyeji.

Kituo kidogo cha biashara kinachojihusisha na uuzaji wa bidhaa mbalimbali ya maziwa ya ng'ombe kama vile mtindi mgando pamoja na mabichi kwa njia ya majokofu ya umeme.

Kituo kidogo cha biashara kinachotumia jokofu la umeme kwaajili ya uhifadhi, utunzaji, na uuzaji wa bidhaa mbalimbali ya maziwa ya ng'ombe kwa kiasi husika anachohitaji mteja.

Duka maalum linalojishughulisha na utunzaji na uuzaji wa bidhaa mbalimbali ya maziwa ya ng'ombe wa kisasa pamoja na kienyeji kama vile Mtindi na mgando.

Duka dogo la biashara limejikita na utunzaji na uuzaji wa bidhaa mbalimbali ya maziwa ya ng'ombe, wa kisasa pamoja na kienyeji ikiwemo mgando, mtindi na kadhalika.

Kituo kidogo cha biashara kwenye eneo la mtaani kinatumia majokofu kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa mbalimbali ya maziwa ya ng'ombe ikiwemo mtindi mgando na kadhalika.

Kituo husika cha biashara kinachojikita na uuzaji wa bidhaa mbalimbali wa maziwa ya ng'ombe wa kisasa pamoja na kienyeji ikiwemo mgando, mtindi, mabichi au yaliyochemshwa.

Eneo kubwa zuri la kibiashara, lina mkusanyiko wa samani za aina mbalimbali kama vile vitanda vya mfumo wa kubebana vilivyotengenezwa kwa kutumia mbao za miti imara.

Eneo kubwa zuri la biashara linajikita na uuzaji wa samani za aina mbalimbali kam vile; viti, meza, makochi, vitanda, makabati na kadhalika.

Eneo kubwa zuri la kisasa linalojikita na uuzaji wa bidhaa mbalimbali za samani kama vile vitanda, makochi, meza na makabati.

Samani za aina mbalimbali kama vile vitanda, viti na meza vilivyotengenezwa kwa mbao za miti imara zimepangwa kwenye eneo la wazi la biashara ili kuvutia wateja .

Eneo kubwa, zuri la kibiashara linamkusanyiko wa samani za aina mbalimbali kama vile; makabati, meza na makochi ya sofa yaliyotengenzwa kwa mbao imara.

Eneo kubwa la wazi la kibiashara, linalotumika na fundi seremala, kwaajili ya kengeneza na kuuza samani za aina mbalimbali kama vile, viti na meza.

Eneo kubwa, zuri la kisasa, linalojihusisha na uuzaji wa samani za aina mbalimbali, kama vile makochi ya sofa, viti, meza vitanda nakadhalika.

Samani za aina mbalimbali kama vile vitanda na makabati vilivyotengenezwa kwa mbao ya miti imara ikiwemo milingoti na mipaina imepangwa kwenye eneo la muonekano mzuri ili kuvutia wateja.

Eneo kubwa la kibiashara linamkusanyiko wa samani aina mbali mbali kama vile viti, meza, vitanda, makabati pamoja na makochi ya sofa yanayotumika sehemu nyingi.

Samani za aina mbalimbali, kama vile: viti, meza, makabati au vitanda, vimepangwa kwa muonekano mzuri kwenye eneo la wazi la biashara, ili wateja waweze kununua.

Eneo kubwa, zuri la biashara, lina mkusanyiko wa samani za aina mbalimbali, kama vile makochi ya sofa yaliyotengenezwa kwa mbao ya miti imara, ikiwemo mpingo.

Eneo kubwa zuri la biashara lililo wazi, linatumika na fundi seremala kwa ajili ya kutengeneza na kuuza bidhaa mbalimbali za samani, ikiwemo viti.

Eneo kubwa la kibiashara lenye mkusanyiko wa samani za aina mbalimbali, kama vile: makochi ya sofa, meza, viti; yanayotumika sehemu ikiwemo: nyumbani na shuleni.

Eneo kubwa zuri la wazi kwaajili ya matumizi mbalimbali ya kibiashara kuuza samani kama vile makochi, meza, viti, vitanda na kadhalika.

Eneo kubwa la biashara linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa mbalimbali za samani kama vile makochi ya sofa, yaliyotengenezwa kwa mbao imara.

Eneo kubwa, zuri, la kisasa kwa matumizi mbalimbali ya kibiashara. Lina mkusanyiko wa samani, ikiwemo makochi ya sofa, viti, meza, vitanda na makabati.

Eneo husika linalojishughulisha na uuzaji wa samani za aina mbalimbali kama vile: makochi ya sofa, viti vizuri, meza, makabati na kadhalika.

Kituo kidogo cha biashara kilichopo eneo la mtaani kinajihusisha uuzaji wa samani za aina mbalimbali kama vile makochi ya sofa, viti, meza nakadhalika.

Eneo kubwa la kisasa la kibiashara linasamani za aina mbalimbali kama vile viti, meza, makabati pamoja na makochi yaliyotengenezwa kwa mbao imara.

Eneo kubwa zuri la kisasa linatumika kwa ajili ya biashara ya uuzaji wa bidhaa mbalimbali zilizotengenezwa kwa mbao imara kam vile; viti, meza, makochi na kadhalika.

Samani nyingi za aina mbalimbali kama vile makochi ya sofa yaliyotengenezwa kwa mbao imara, yamepangwa kwa muonekano mzuri kwenye eneo la kibiashara.

Samani za aina mbalimbali kama vile viti vifupi pamoja na makochi ya sofa, yamepangwa kwa muonekano mzuri kwenye eneo la wazi la biashara ili kuvutia wateja wanunue.

Eneo kubwa la wazi, lina mkusanyiko wa samani za aina mbalimbali, zilizotengenezwa na seremala, kama vile; viti, meza, makabati na vitanda na kadhalika.

Mteja amesimama kwenye eneo zuri la mapokezi ndani ya hoteli akisubiri kupata huduma mbalimbali kama vile malazi, chakula, burudani na kadhalika .

Jengo kubwa, zuri la kisasa kwaajili ya matumizi mbalimbali ya kibiashara, linatoa huduma tofauti kwa wateja wao ikiwemo malazi pamoja na chakula.

Nyumba kubwa nzuri ya kisasa inayojishughulisha na kutoa huduma mbalimbali kwa wateja wao kama vile malazi chakula vinywaji na kadhalika kwa mfumo wa kulipia.

Duka kubwa kwenye eneo la mtaani, linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa mbalimbali, za matumizi ya kila siku nyumbani, kama vile nyanya, vitunguu, karoti, hoho na kadhalika.

Duka kubwa zuri la mtaani lina mkusanyiko wa bidhaa mbalimbali za chakula za nafaka kama vile mahindi, mtama, soya, ulezi na kadhalika.

Duka zuri, kubwa la mtaani, lililo na mkusanyiko wa bidhaa mbalimbali, kama vile vyakula na vinywaji ,ikiwemo soda ,maji, mboga majani nakadhalika.

Eneo kubwa la wazi linalotumika na wafanya biashara wa aina mbalimbali kwa ajili ya kutangaza au kuuza bidhaa zao ikiwemo majiko pamoja na makarai.

Eneo kubwa linalotumika na wafanyabiashara wa aina mbalimbali kwa ajili ya kuuza bidhaa tofauti, kama vile; viatu, mabegi, mikanda na kadhalika.

Eneo kubwa zuri la kisasa linalotumika na wafanyabiashara wadogo kwa ajili ya kuuza bidhaa mbalimbali kama vile hereni, cheni, mikoba, mikanda na kadhalika.

Eneo kubwa lililopo mtaani la wazi linamkusanyiko wa bidhaa mbalimbali za chakula zinazouuzwa na wafanyabiashara wa aina tofauti pamoja na wakulima.

Eneo kubwa linalotumika na wafanyabiashara wa aina mbalimbali pamoja na wakulima kwa ajili ya kutangaza na kuuza bidhaa tofauti ikiwemo vyakula na vinywaji.

Eneo kubwa la wazi la mtaani, linatumika na wafanyabiashara wa aina mbalimbali pamoja na wakulima, kwa ajili ya kutangaza au kuuza bidhaa zao, ikiwemo; vitunguu, nyanya, karoti na kadhalika

Eneo kubwa zuri la kisasa lenye mjumuiko wa biashara mbalimbali zilizojikita kwenye kuuza bidhaa kama hereni ,cheni, viatu, nguo na vitu vya kitalii.

Eneo kubwa la wazi linalotumika na wafanyabiashara wa aina mbalimbali kama vile wakulima kwa ajili ya kuuza bidhaa tofauti ikiwemo vyakula.

Eneo kubwa la wazi lina mkusanyiko wa biashara za aina mbali mbali zinazouza bidhaa tofauti ikiwemo machungwa, matikiti, ndizi, mananasi, maembe na kadhalika.

Eneo kubwa lina mkusanyiko wa biashara za aina mbalimbali zinazouza bidhaa tofauti kama vile vyombo vya kupikia nyumbani, na vya plastiki, vyakula na kadhalika.

Eneo kubwa la wazi, linalotumika na wakulima pamoja na wafanyabiashara aina mbalimbali, kwa ajili ya kuuza bidhaa kama vile nyanya, vitunguu, karoti, hoho na kadhalika.

Wafanyabiashara au wakulima wadogo wapo kwenye eneo la wazi, linalotumika kwaajili ya uuzaji wa bidhaa mbalimbali kama vile mboga majani, ndizi, nyanya na kadhalika.

Eneo kubwa la wazi kwenye mazingira ya mtaani linatumika na wafanyabiashara wa aina tofauti kwa ajili ya kutangaza au kuuza bidhaa, ikiwemo; vitunguu, nyanya, karoti na kadhalika.

Eneo kubwa la wazi linalotumika na wafanyabiashara wadogo na wakulima kwa ajili ya kuuza bidhaa mbalimbali za chakula ikiwemo hoho, karoti na kadhalika.

Eneo kubwa la kibiashara lina mkusanyiko wa maduka mbalimbali kwa ajili ya maonyesho ya bidhaa tofauti, ikiwemo: vinywaji, vyakula au vyombo vya kupikia nyumbani.

Eneo kubwa la biashara lina mkusanyiko wa bidhaa za aina mbalimbali kama vile viatu, nguo, mikoba, mabegi, vyakula, vinywaji na kadhalika.

Mfumo maalumu unaotumika na watu aina mbalimbali kwa njia ya simu ya mkononi kwa ajili ya kupata huduma nyingi, kama vile kupokea, kuhamisha salio pamoja na kukopa pesa.

Nyumba kubwa nzuri ya kifahari iliyojengwa kwa mfumo wa ghorofa kwa matumizi mbalimbali ya kibiashara ikiwemo kupangisha, kukodisha, kuuza au kununua.

Nyumba kubwa nzuri ya kisiasa imejengwa kwa kutumia matofali pamoja na simenti, kwa ajili ya kutoa huduma mbalimbali za kibiashara kama vile kukodisha.

Nyumba kubwa iliyojengwa kwa mfumo wa ghorofa ipo katikati ya mji. Inajihusisha na shughuli za kutoa huduma mbalimbali kama vile kununua, kuuza, au kukodisha na kupangisha vyumba.

Nyumba kubwa ya gorofa ina muonekano mzuri, imejengwa kwa ajili ya kutoa huduma mbalimbali za kibiashara kama vile kupangisha, kununua, kuuza au kukodisha.

Nyumba nzuri kubwa ya kisasa iliyojengwa kwa kufuata misingi husika, inatoa huduma mbalimbali kwa wateja wao kama vile kununua, kupangisha, kuuza, na kukodisha.

Eneo kubwa zuri la kisasa linamkusanyiko wa maduka mbalimbali yaliyojikita na uuzaji wa bidhaa kama vile; nguo, viatu, mabegi, mikoba na urembo.

Eneo kubwa zuri la kibiashara, lina maduka mengi yanayouza bidhaa za aina mbalimbali kama vile viatu, nguo, mikoba na kadhalika.

Eneo kubwa lenye mkusanyiko wa maduka mbalimbali ya biashara, yaliyo jikita na uuzaji wa bidhaa aina tofauti ikiwemo nguo, viatu, mabegi, mikoba na kadhalika.

Eneo kubwa lenye mkusanyiko wa maduka mengi ya kibiashara, yaliyojikita na uuzaji wa bidhaa mbalimbali kama vile: viatu, nguo, mabegi, mikoba na kadhalika.

Eneo kubwa zuri la kisasa linamjumuiko wa maduka mbalimbali yanayouza bidhaa au huduma tofauti kama vile vyakula na vinywaji.

Eneo kubwa lenye mkusanyiko wa maduka mbalimbali ya kibiashara ya kisasa, yanayojikita na uuzaji wa bidhaa tofauti kama vile nguo, viatu, na kadhalika.

Eneo kubwa lenye mkusanyiko wa maduka ya biashara ya aina mbalimbali, yaliyojikita na uuzaji wa bidhaa tofauti, kama vile: nguo, viatu, mabegi, na kadhalika.

Eneo kubwa zuri la kisasa linamjumuiko wa maduka mbalimbali yaliyojikita na uuzaji wa bidhaa ikiwemo viatu, nguo, mabegi na kadhalika.

Eneo kubwa zuri la kisasa, lina mkusanyiko wa maduka ya kibiashara ya aina mbalimbali, yanayouza bidhaa tofauti kama vile urembo, nguo na mabegi.

Eneo kubwa lenye maduka mengi yanayojishughulisha na kuuza bidhaa aina tofauti, kama vile vinywaji, vyakula, vyombo vya plastiki na vya kupikia, midoli nakadhalika.

Eneo kubwa la kisasa lina mkusanyiko wa maduka mbalimbali ya kibiashara, kama vile; migahawa, inayojikita na utoaji huduma, ikiwemo; vyakula na vinywaji.

Eneo kubwa la kisasa linamkusanyiko wa maduka ya biashara ya aina mbalimbali yaliyojikita na uuzaji wa bidhaa tofauti ikiwemo nguo, viatu, mabegi, mikoba na kadhalika.

Eneo lenye mkusanyiko wa maduka ya kibiashara, yanayouza bidhaa za aina mbalimbali, kama vile: nguo za kike na kiume, vyakula, vinywaji na kadhalika.

Eneo kubwa lenye mkusanyiko wa maduka mbalimbali, ya kibiashara yaliyojikita na uuzali wa bidhaa aina tofauti, kama vile: mapambo, urembo, kofia, mikoba na kadhalika.

Eneo kubwa zuri la biashara linamkusanyiko wa maduka mbalimbali yanayouza bidhaa tofauti ikiwemo; mikoba, pochi, hereni, viatu na kadhalika.

Duka kubwa la muonekano mzuri, kwa ajili ya matumizi ya kibiashara lina mkusanyiko wa bidhaa za aina mbalimbali kama vile juisi, maji, soda, vyakula na kadhalika.

Duka kubwa zuri la kisasa kwaajili ya matumizi ya kibiashara, lina jishughulisha na uuzaji wa bidhaa za aina mbalimbali kama vile vyakula, vinywaji, vyombo vya plastiki na kadhalika.

Duka kubwa zuri la kisasa linamkusanyiko wa bidhaa za aina mbalimbali kama vile vyakula vinywaji vyombo vya plastiki na kadhalika vinatumika kwa ajili ya biashara.

Duka kubwa lenye mkusanyiko wa bidhaa mbalimbali zinazotumika kila siku kama vile vinywaji, vyakula, vyombo vya plastiki, vya umeme na kadhalika.

Duka kubwa zuri la kisasa, linamkusanyiko wa bidhaa mbalimbali kama vile: viatu, nguo, mabegi na mikoba; yanayotumika na watu wa aina tofauti.

Eneo kubwa zuri la kisasa linalotumika na wafanyabiashara mbalimbali kwa ajili ya kuuza huduma au bidhaa ikiwemo vyakula na vinywaji.

Duka kubwa la kibiashara lina mkusanyiko wa bidhaa za aina mbalimbali zinazotumika sehemu nyingi kama vile nyumbani, shuleni, viwandani, hospitalini na kadhalika .

Duka kubwa zuri la biashara lina mkusanyiko wa bidhaa za aina mbalimbali, kama vile vyakula, vinywaji, vyombo vya plastiki na kadhalika, vinavyotumika maeneo mengi.

Duka kubwa, zuri, la kisasa linalotumika kwa ajili ya biashara ya kuuza bidhaa mbalimbali kama vile vinywaji, vyakula, vyombo vya plastiki, vya umeme, na kadhalika.

Duka kubwa la kibiashara lenye mkusanyiko au mgurunyiko wa bidhaa mbalimbali, ikiwemo: vyombo vya plastiki, vya umeme, vyakula, vinyaji na kadhalika.

Duka kubwa zuri la kisasa kwa ajili ya matumizi mbalimbali ya kibiashara, lina mkusanyiko wa bidhaa za aina tofauti kama vile: vyakula na vinywaji.

Duka kubwa la kisasa kwaajili ya matumizi ya biashara, lina mkusanyiko wa bidhaa mbalimbali kama vile tambi, zinazotumika sehemu nyingi ikiwemo migahawani.